Jengo hili linaonekana kuwa darasa la wanafunzi wa gredi za chini. Kwenye ukuta kuna michoro ya twiga, kangaroo, ndovu na mnyama mwingine. Mlango huu nyekundu una chati uliobandikwa.

Kabati hii imegawanywa katika sehemu kumi na tano. Kuna sehemu ambazo zina faili za rangi ya samawati, zingine zina faili za rangi nyeupe. Moja ina faili ya rangi ya manjano, huku mengine hayana kitu.

Kikundi hiki kinaonekana kuwa na watu wawili wanaotumia viti vya magurudumu. Kando yao kuna kameramani anayewapiga picha. Msichana mmoja amevalia shanga ya kimaasai kichwani mwake. Wengine wamevalia kofia.

Mlango huu ambao ni wa rangi nyekundu, unaashiria kwamba darasa hili ni la gredi sita C na kuwa mwalimu wa darasa hili anaitwa Mr Emoli. Lina bango lingine chini lililo karatasi nyeupe.

Eneo hili linaonekana kuwa la masomo, kuna bustani linalopendeza. Ngazi hizo zinaonekana kutoka kwa jengo moja hadi kwenda kwa lingine lenye liko juu yake, yanaonekana kuwa na chuma nyeusi.

Kando ya meza hili kuna kiti. Juu ya meza hii kuna kompyuta ambayo ina tagi yenye imeandikwa NC5. Kompyuta hii ina kibodi na juu yake kuna ubao wa matangazo.

Bango hili lililowekwa kwenye ukuta linaashiria sheria mbalimbali. Linaonyesha kwamba katika shule hii, wanafunzi wanafaa kufuata maneno haya, yaliyo andikwa kwenye bango hili.

Katika maabara hili la kompyuta, kuna mabango juu ya dawati ambayo yametapakaa. Kuna vitabu vilivyopangwa pale kando, moja yao inaonekana kuwa imevutwa mbele kidogo.

Katika ukuta la darasa hili kuna chati ambayo imeandikwa herufi za alfabeti. Chini yake kuna mabango ambayo yameandikwa majina ya mwezi. Katika ubao kuna maandishi mengine.

Katika uwanja huu wa michezo wachezaji hawa wawili wanaonekana kushiriki katika michezo ya walemavu. Wanatumia magongo kucheza. Mwanamme aliyesimama kando amevalia jaketi la kuakisi na anawaangalia wachezaji hao.

Katika ubao huu ambao ni nyeupe, kuna ruler ya rangi ya machungwa juu yake. Kwenye ubao ni herufi za alfabeti na kuna swali ambalo limeandikwa na siku ya wiki, mwaka na mwezi.

Bango hili, lina picha ya wanyama wa aina mbalimbali juu na chini. Katikati, ina picha ya saa na maandishi. Imebuniwa kufundisha jinsi ya kusoma saa kwa kutumia saa ya analogi.

Katika uwanja huu, wanaume hawa wanaonekana kuwa wanashiriki katika mchezo ya walemavu. Wanaonekana kuwa wameshikilia magongo ya kutembea. Mbele yao kuna mipira miwili.

Katika ziwa hili, kuna watu wanne. Mmoja wao anaonekana kushikilia kiti la magurudumu. Mmoja wao anaonekana kushiriki katika michezo ya kupiga makasia. Wengine wawili wamesimama kando yake.

Watu hawa waliovalia jaketi za kufanana, wanaonekana kuwa walishiriki katika olimpiki ya walemavu. Wameshikilia hundi la pesa, ambalo linaonyesha wamepatiwa milioni tano.

Ndani ya ukumbi huu meza na viti vimepangwa kwa njia ya kufuatana. Viti viwili vimewekwa kwa kila meza. Vigae vya ukumbi huu ni vya rangi nyeupe na hudhurungi na ya shepu yenye miraba.

Kwenye uwanja huu wa michezo, benchi hizo za mashabiki hazina watu. Hawa wanaonekana kuwa wanashiriki katika michezo ya olimpiki ya walemavu. Mmoja wao anaonekana kuwa kochi wao, anawaelezea jinsi ya kufanya.

Juu ya meza hili, kuna vitabu vya rangi ya samawati ambavyo ni vya somo la Computer Science . Vitabu hivi ni vya rangi samawati. Kuna faili ya rangi ya manjano ju ya meza hii pia.

Darasa hili linatumika katika somo la kompyuta. Limejaa madawati ya wanafunzi wanaochukua somo hili na lina ubao ya mwalimu kuandikia wakati anafunza. Pazia imefunguliwa ndio mwangaza uingie.

Hili ni ufunguzi wa jengo mpya la watoto ambao hawawezi kusikia. Kuna bendera mbili za nchi ya Kenya na mapambo ya baluni ya samawati, nyeupe na kijani. Linaitwa Kenya Society for Deaf Children .

Katika bustani hili, kuna uzio ambao umetengenezwa kutokana na maua. Kuna mti mmoja ambao ni mrefu, jengo hili linaonekana kuwa na nafasi ambalo mtu anaweza pita kutokea njia nyingine.

Katika ofisi hili juu ya meza kuna kompyuta ambayo nyuma yake imeandikwa kuwa, mtandao ni wa kutumika kwa masomo pekee yake, juu ya kiti kuna kibodi, mezani kuna kikombe lililo na kalamu.

Bango hili lina picha ya wanyama aina wengi hapo juu. Hapo chini inaonyesha jinsi ya kuandika kutumia mkono wa kushoto na kuandika kutumia mkono wa kulia. Inaonyesha kwamba wanafunzi wanaweza andika wakitumia mikono yote.

Katika uwanja huu wa michezo, vijana hawa wanashiriki katika olimpiki ya wachezaji walemavu. Anayeitwa kimani, anaiwakilisha nchi ya Kenya na anaonekana kuwa mshindi miongoni mwao.

Katika chumba hiki juu ya dawati kuna kompyuta kibodi chombo cha kushikilia masikioni. Dirisha yake inaonekana kuwa na chuma za rangi ya kijani. Kuna kipanya cha kutumia pale juu ya kiraka.

Kitabu hiki kinaangazia afya. Kurasa la kwanza linaongelea utunzaji wa ngozi. Pale tunaona wanafunzi wakifanya usafi. Lina maswali ambayo yanasaidia kuelewa kuhusu usafi wa ngozi. Kurasa la pili lina michoro mbalimbali ambayo yanasaidia pia kuelewa usafi.

Kwenye uwanja huu wasichana hawa wawili wanaonekana kushiriki katika michezo ya kukimbia. Kwenye kiti, wasichana wengine wamekaa. Mmoja wao anaonekana kuwa amechoka na amejishikilia kwenye miguu yake.

Katika uwanja huu wa michezo, wanashabiki wameketi pale kwenye benchi. Mwanamke huyu ni mwanariadha anayetumia kiti cha magurudumu, maanake hawezi tembea. Anaiwakilisha nchi ya Kenya katika michezo hii.

Jengo hili la ghorofa linaonekana kuwa kituo cha masomo au shule. Bango lililo pale limeandikwa kuwa, wanaokuja kwa matembezi wapitie katika ofisi. Jengo hili lina vyumba mingi mingi ndani.

Juu ya meza hii ni kompiuta mbili, kompiuta hizi zina kibodi, kando yao kuna vitabu ambavyo vimepangwa, kompiuta hizi zina panya za kompiuta na juu ya meza kuna viraka ambavyo vina picha.

Nyuma ya chuma hizi za kijani kuna silinda mbili za gesi. Moja yao ni rangi ya machungwa, nyingine ni nyeupe. Zinatumika katika wapishi au kuwasha moto. Pia kuna kizima moto pale ambayo inatumika kuzima moto inayotokea kwa bahati mbaya.

Juu ya ubao hili darasani, kuna chati na maandishi yaliyoandikwa miezi ambazo zinapatikana katika mwaka. Kwenye ubao kumeashiriwa siku, mwezi na mwaka na swali ambalo wanafunzi wanafaa kufanya.

Wanaume hawa wanne wanaonekana kuwa wanashiriki katika michezo ya walemavu. Mmoja wao amevalia kipazio kwenye macho yake manake ni kipofu. Wanaiwakilisha nchi ya Kenya.

Kwenye chaki hizi za kukimbia, mwanamume huyu anayetambulika kwa jina la Wesley Kimeli Sang, anashiriki katika michezo ya walemavu, anaonekana kuiwakilisha nchi ya Kenya .Amevalia jezi nyekundu .

Katika darasa hili, kwa corner ni dawati la mwalimu. Upande huu mwingine ni madawati ya wanafunzi. Kuna ubao katika darasa hili na chati kwenye ukuta. Makaratasi yamepangwa juu ya madawati mawili.

Chumba hiki, kinaonekana kuwa ni maabara yana computer . Juu ya meza kuna computer zaidi ya mbili. Computer hizi zina kibodi. Kuna kiti zilizo kando ya meza hizi na kuna ubao juu kwa ukuta.

Katika uwanja huu, kuna tanki ya maji. Bango hili linaashiria kwamba iwapo moto inaweza tokea, watu wanafaa kuungana na kusimama pamoja hapa hivi ili wasaidiane.

Katika darasa hili, kuna chati ambayo imewekwa ukutani. Madawati haya yamesongeshwa kwa njia ya kukaribiana. Kuna kitabu lililo juu ya dawati moja. Kuna viti pia katika darasa hili.

Bwawa hili la kuogelea lina mistari ya njia kuashiria kwamba kuna mashindano yanayoendelea. Mwogeleaji huyu amevalia bangili ya Kenya, kuashiria kwamba yeye ni mwananchi wa Kenya.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa linaonekana kuwa na rangi za bendera ya Kenya. Mwanaume huyu, anashiriki katika michezo ya Olimpiki ya Walemavu. Jina lake ni Samson Ojuka.

Hawa ni wanariadha wanaowakilisha nchi ya kenya, mmoja wao anaitwa Nancy Chelangat Koech ambaye ni mkenya, ana participate katika para arthiletics , ako na disability ya visually impaired , kumaanisha haoni vizuri.

Katika darasa hili, madawati haya mawili yanaonekana kuwa yamewekwa kwa njia ya kuangaliana. Viti viwili viko ndani ya darasa hili. Ukuta wa darasa hili ni rangi ya samawati.